Hapa kuna mrundiko wa taka za aina nyingi. Watu wawili wa kiume wanachakura ndani ya uchafu huo. Nyuma yake kuna mtaa wa vibanda vya mabati. Hali hii itasababisha harufu mbaya na kuchipuka kwa magonjwa miongoni mwa wakazi.

Hii ni msituni, kuna twiga watatu wanaotazama porini. Wanyama hawa wamezungukwa na miti za Acacia . Jua lina waka, na mawingu ni machache.

Hili ni mbuga la wanyama pori, ndovu mmoja anapewa maziwa yaliyowekwa kwenye chupa na mwanamke mzungu anayetabasamu. Kando yake kuna afisa watatu wa misitu, waliovalia sare za kijani. Sekta hii ni kivutio kikubwa cha watalii. Imeweza kuongeza mapato ya fedha za kigeni.

Hii ni sanamu za wanaume watatu ambao walihusika kupigania uhuru wetu na kumfukuza mkoloni kutoka nchini. Ni kumbukumbu la historia yetu ilitusisahau tulikotoka. Imetengenezwa kwa mawe. Iko karibu na benki ya Standard Chartered .

Hii ni barabara kuu inatumiwa na magari ya usafiri wa umma na ya kibinafsi ambayo yanatoka na kuingia mjini. Katikati kumewekwa ua wa chuma kwa usalama wa wanaovuka baraste. Kando yake kuna miti mirefu ambayo inapamba mandhari.

Hii ni jukwaa la matatu. Alama zilizo juu ni za kuwaelekeza wasafiri waendapo. Madereva wanasubiri magari yajae ili waanze safari. Nyuma yake ni kituo cha mafuta.

Hii ni barabara kuu ya lami mjini. Inatumiwa kwa usafiri wa magari ya umma na ya kibinafsi. Kando ya barabara, kuna majumba ya ghorofa na vibanda vya biashara ndogo. Katikati mwa barabara, ng'ombe anapumzika na kula nyasi. Baraste hii imerahisisha usafiri wa watu wengi.

Hapa ni mjini kwenye maegesho ya magari ya usafiri wa umma. Liko katikati ya majengo ya gorofa. Kuna watu wanaotembea kwa miguu. Manamba mmoja anawaita wateja ili waingie kwenye basi.

Hapa ni mjini kwenye barabara kuu ya lami, zilijengwa kuelekea pande tofauti ili kuimarisha usafiri. Upande wa kulia kuna majengo ya ghorofa ya kisasa pia kuna miti iliyopandwa kando yake.

Hapa ni mjini kwenye barabara kuu ya lami, kuna nyingi zilizojengwa kuelekea pande tofauti na kuna ubao unaoagiza madereva, pia kuna miti iliyopandwa kando.

Hii ni barabara kuu mjini. Ina msafara wa magari mengi ya uchukuzi wa umma, pamoja na madogo ya kibinafsi. Kuna taa za kisasa na watu wanaotembea kwa miguu. Kando ya baraste hii kuna majengo ya kisasa ya ghorofa na miti iliyopandwa.

Hapa ni maegesho ya mabasi ya usafiri wa umma. Yanawagonja wateja wanaotoka jijini kuelekea Kasarani, Mwiki. Yako kando ya maduka na wauzaji wa bidhaa ndogo ndogo. Kuna wapita njia wengi. Mwanamke na mwanaume mmoja wamesimama nyuma ya basi moja wanapiga gumzo.

Hili ni jiji la Nairobi. Kuna vibao, matatu, abiria wanaongoja kusafiri, virago, wafanyikazi, mikokoteni, wauzaji, magari, bodaboda, mijengo na mabiashara

Hapa ni maegesho ya mabasi ya usafiri wa umma, yako mjini karibu na majengo ya kisasa ya kibiashara na miti. Imewezesha vijana wengi kujiajiri. Wapita njia wanaendelea na shughuli zao.